Mandhari ya darasa lililo na vifaa vya kidijitali nchini Zimbabwe ,mwalimu wa kike anamsaidia mwanafunzi anayefanya kazi kwenye kompyuta mkononi ,mwanafunzi wengine pia wako kwenye meza wakishughulika na kompyuta zao wenyewe, mandhari hiyo inakuza ujumuishaji wa majukwaa ya kidijitali katika ujifunzaji wa darasani kwa kila siku.

Mchoro wa mifumo ya kidijitali na masomo ya mtandaoni uliyo na kundi la watu wakifanya kazi kwenye kompyuta ya mkononi, kipakatalishi na rununu. Neno e-learning kwa kutafsiri masomo ya mtandaoni, imeandikwa kwa herufi kubwa juu ya meza ya mbao na imezungukwa na maneno yanayohusiana kama maarifa na mtandao.

Mtu anayeshiriki katika simu ya mkutano wa video kwenye kompyuta ya mkononi ,mandhari inaonekana kuwekwa katika ofisi ya nyumbani au chumba cha kusomea ,skrini ya kompyuta mikononi inaonyesha washiriki wengine hali inaashiria kazi ya mbali mtandaoni au masomo ya mtandaoni kupitia majukwaa ya kidijitali.

Mpangilio wa kujifunza kidijitali unaonyesha uki kuza majukwa la kidijitali na masomo ya mtandaoni. Kompyuta mkononi ime funguliwa skirini yake ikionyesha maneno digital learning kwa kutafsiri masomo ya mtandaoni. Juu ya mwanamke alie vaa vipokea sauti, mezani kuna simu mahiri skrini yake iki akisi maudhui ya kujifunza kidijitali na vifaa vya kimasomo, nembo ya kitabu iko kwenye kona ya juu kulia. Mikono iko kwenye kibodi.

Mchoro wa majukwaa ya kidigitali, na masomo ya mtandaoni, ukionyesha mtu aliyevaa la rangi ya samawati iliyokolea, akifikia kuandika, kwenye kompyuta ya mkononi. Ikoni, zinajumuisha grafu, hati, kofia ya kuhitimu, tufe na vichoro mingine, iliyolenga masomo ya mtandaoni.

Wanawake watatu wameketi karibu pamoja, wakitumia kompyuta ya mkononi iliyowekwa kwenye meza. Wanawake wawili wanaelekeza vidole kwenye skrini ya kompyuta ya mkononi, huku mwingine akisogeza vidole kwenye kibodi, ikionyesha ushirikiano au kujifunza pamoja kupitia majukwaa ya kidijitali.

Mtu anayesoma au kufanya kazi kupitia majukwaa ya kidijitali mtandaoni, kwenye dawati la mbao, akiwa na kompyuta mkononi iliyo wazi na mikono yake kwenye kibodi . Karibu na kompyuta hiyo kuna vitabu viwili vilivyo wazi na kalamu juu ya kitabu kimoja. Kuna simu juu ya mojawapo ya vitabu na kikombe cha kahawa pembeni.

Mtu anayefanya kazi na teknolojia ya kidijitali kwa ajili ya elimu na ujifunzaji wa kielektroniki. Anachanganua data kwa kutumia zana mbalimbali za kidijitali. Zana hizi ni pamoja na kompyuta ya mkononi na kipakatilishi chenye kalamu.

Mchoro wa kompyuta ya mkononi yenye kitabu kilicho wazi kikiwa kinaonyeshwa kwenye skrini ikiwa imezungukwa na vitabu kadhaa unawakilisha elimu ya mtandaoni na majukwaa ya kujifunza kidijitali. Maandishi online education kutafsiri ni masomo ya mtandaoni yameandikwa chini ya mchoro ule.

Wanafunzi wawili wa kike wakiwa wanatabasamu. Mmoja amevaa hijabu ya bluu na mwingine ya kijani yenye imechorwa. Wanaangalia skrini ya kipakatalishi huku mwanafunzi mmoja akionyesha kidole kwenye maudhui. Wako darasani pamoja na wanafunzi wengine, kwenye madawati ya mbao wakitumia vipakatalishi kama hivi. Mada inayoauniwa ni ya kidijitali na kujifiunza kwa njia ya mtandao.

Katika mazingira ya kisasa ya kujifunza kidijitali, wataalamu wawili wamejikita kwenye skrini ya komputa mpakato. Mwanamke aliyevaa blausi nyeusi na sketi yenye rangi na mapambo mengi ameinama karibu na skrini huku mwanaume aliyevaa miwani anafuatilia matukio kwa makini. Karibu nao kuna mwanamke mwingine kwenye komputa yake.

Mwanafunzi aliyevaa shati ya manjano na vipokea sauti anatazama kwa makini somo la hesabu la mtandaoni, kwenye kompyuta mpakato, huku akiandika kwenye daftari. Karibu na daftari kuna kikombe kuonyesha kujifunza kwa mbali.

Mvulana aliyevalia fulana ya bluu yenye mistari ameshikilia kidevu chake kwa mkono, huku akiangalia juu kwa mawazo. Kompyuta ya mkononi imekaa mbele yake na daftari lililowazi pembeni likionyesha kipindi cha kujifunza kinachoendelea. Nyuma yake kuna kabati na vitabu , mimea ya ndani, sofa na runinga.

Darasa la wanafunzi wa kiafrika wa shule ya msingi wakijifunza kwenye kompyuta mpakato. Wanafunzi wamevaa sare za shule huku mwanafunzi wa kwanza amevaa kofia ya rangi ya buluu. Wanafunzi wako kwenye madawati yaliyopangwa mstari mmoja na skrini za kompyuta zikiwa wazi huku mafunzo ya mtandaoni yakiendelea.

Mwanamke aliyevaa hijabu, ameketi kwenye sofa ya rangi ya kijivu, huku akifanya kazi kwenye kompyuta mpakato. Kuna chungu cha mbao kando ya sofa na mbele ya mwanamke huyo, kuna meza ya mviringo nyeusi, yenye mshumaa, chombo kidogo cha maua meupe, rundo la vitabu na sinia nyeusi. Mandhari hayo yanaashiria mazingira ya kazi, au masomo ya kujisomea kidijitali.

Wasichana wawili wanaotabasamu wameketi ubavu kwa ubavu kwenye dawati, wakifanya kazi kwenye kompyuta mpakato, iliyo wazi katika mazingira ya darasa. Nyuma, wanafunzi wengine wameketi kwenye madawati, kuchangia katika mazingira ya ujifunzaji, katika elimu ya mtandaoni.

Mwanamke aliye vaa miwani ana angalia kwa umakini skrini yake huku akifanya kazi kwenye mfumo wa kidijitali. Ofisi iliyo na mwanga mwingi na uso wake uliojikita una ashiria kuwa ana shiriki katika kujifunza mtandaoni au utatuzi wa matatizo ikionyesha faida za elimu mtandao kwa maendeleo ya kitaaluma.

Wasichana wawili wameketi kwenye ngazi za ndani ya jengo la kisasa wakitumia vifaa vya kijidijitali kusoma. Mazingira haya yanadokeza urahisi wa kujifunza unaowezeshwa na majukwaa ya kijiditali ambapo wanafunzi wanaweza kupata nyenzo za elimu kutoka sehemu yoyote nje ya darasa ya kawaida.

Mtu anayeshiriki katika darasa au mhadhara wa mtandaoni ameketi kwenye dawati, amevaa vichwa vya sauti na anakabiliwa na skrini kubwa ya kompyuta. Kwenye skrini mwalimu amesimama mbele ya ubao wa chaki uliojaa formula na michoro ya hesabu. Mwalimu ameshikilia kipaza sauti na kuna penseli na mpangilio wa vifaa mezani.

Wanafunzi wawili wanaotumia elimu elektroniki kufanya utafiti wao. Kwenye meza kuna kompyuta, kitabu na kipanya. Na dirisha nyuma ya kompyuta inaonyesha mtazamo wa mtaa.

Wanafunzi kwenye darasa waliokatika mfumo wa elimu elektroniki, wanatumia kompyuta mbili na sehemu za kompyuta zilizo mezani ni monita, kipanya, kibodi, kichakato kikuu na kebo za kompyuta.

Mchoro uliobambwa kwa mtindo ulio na watu wawili wamekaa juu ya lundo la vitabu vinne. Wote wawili wanatumia kompyuta ya mkononi. Mwanamke amevaa vulana ya manjano na suruali ya bluu huku mwanaume akiwa amevaa shati la rangi nyekundu na suruali ya bluu. Madhari ya nyuma ni ya bluu nyepesi ikiwa na mimea inayodokeza elimu ya kielektroniki.

Mwanafunzi anayesoma kutumia kompyuta ya mkononi ameshika kalamu na amevalia miwani na sweta ya rangi ya machungwa. Kwenye meza kuna kitabu anachoandikia. Kompyuta ya mkononi hutumika katika elimu elektroniki.

Ukumbi uliojaa wanafunzi kutoka shule mbalimbali za upili, wakiwa wamekaa kwa umakini kwenye viti vilivyopangwa katika safu. Bango lenye maneno "SIU AFRICA" limerundikwa juu kwenye ukuta upande wa kushoto. Wanafunzi wako tayari kushiriki katika somo.

Chumba cha bweni kilicho na samani za kawaida, kina kuta za rangi ya zambarau iliyokolea. Kina vitanda viwili, kimoja kikiwa na fremu ndefu ya mbao. Chumba hicho kina angazo na taa ya dari, na mwanga wa asili kutoka madirisha yenye mapazia mepesi. Sakafu ni ya vigae, na dawati na kiti zinatoa nafasi ya kusomea, na kuunda mazingira ya kazi kwa wanafunzi, katika miundombinu ya elimu.

Chumba kidogo ambacho ni bweni ya mwanafunzi kikiwa na kitanda kimoja, eneo la dawati lenye kompyuta ya mkononi na taa, kiti na rafu za kutosha. Matandiko yana shuka nyeupe na miti yenye maandishi ya picha. Ukutani kuna picha za motisha zinazounda mazingira nadhifu na ya kuinua.

Lango la kuingilia chuo kikuu cha Kenyatta, likiwa na muundo mkuu unaoangazia nguzo nyeupe na nakshi za bluu zilizopinda. Huku chuo kikuu cha Kenyatta kimeandikwa juu ya lango. Lango ni la vyuma vya rangi ya bluu na nyeupe, na kuna nebo ya mviringo juu ya lango. Ikionyesha taasisi ya elimu ya juu na miundombinu ya masomo.

Kituo cha elimu kilichojaa wanafunzi wakiwa wamekaa kwenye madawati wakati wa kipindi cha masomo. Kundi hilo linajumuisha wanaume na wanawake ambao wote wanaoonekana kuwa vijana, ikionyesha kuwa chuo au taasisi ya elimu ya juu. Samani ni za kawaida na meza za mbao zikiwa zimeunganishwa na viti.

Maktaba iliyoangaza vizuri ina safu za vibanda vyaa kusomea yenye viti vyeusi na rafu ndefu za vitabu zilizowekwa kando ya kuta. Ukuta ni wa rangi ya samawati. Dari ni nyeupe yenye muundo ambayo inaangazwa na taa zilizowekwa ndani na kuunda mazingira mazuri ya utafiti na masomo.

Ukumbi wa mazoezi wa chuo kikuu na wanafunzi wakitumia uzani, vifaa vya mazoezi vya uzani na mashine za mazoezi. Ukumbi wa mazoezi una vifaa mbalimbali ili kukidhi aina tofauti za mazoezi. Hii inaangazia umuhimu wa kuwapa wanafunzi fursa ya mazoezi ya mwili ili kusaidia afya zao kwa ujumla na ustawi.

Chumba cha bweni kimepangwa na vitanda vilivyo na mashuka ya rangi ya waridi na neti nyeupe za mbu zinazoning'inia juu ya kila kitanda, vitanda vimepangwa pande mbili za kuta za chumba vikielekea kwenye mlango wa buluu, sakafu ni ya rangi ya kahawia nyekundu ,bweni ile inatoa hisia ya kuwa malazi ya msingi kwa wanafunzi wa shule.

Maktaba iliyojaa vizuri ikiwa na safu za rafu za vitabu zilizopangwa vizuri zilizojaa vitabu na meza ya mbao yenye viti vya buluu. Mazingira yanavutia na kusaidia masomo na usomaji wa utulivu.

Darasa katika kituo cha elimu yenye watoto waliokaa mezani. Meza ina vifaa vya kusoma vya bluu juu yake. Mtoto mmoja anashikilia kisomaji cha kielektroniki, kama kipakatalishi. Rafu mbili za vitabu zilizojaa, zimesimama ukutani. Darasa lina madirisha mawili na mlango wa mbao.

Mandhari ya darasa iliyo na wanafunzi waliovaa sare wakiwa wameketi kwenye meza zenye viti vya mbao. Mwalimu anaingiliana na wanafunzi darasani . Darasa limepambwa na mapambo ya kielimu na kuangazwa na mwanga wa asili kuonyesha miundombinu ya shule.

Maktaba iliyojaa vizuri ikiwa na safu za rafu za vitabu zilizojazwa vitabu huku watu wawili wakisoma kwenye meza mbele, ikinasa hali ya utulivu na mazingira ya kujifunza katika miundombinu ya elimu.

Darasa lililo na dirisha kubwa, na kuta zilizopakwa rangi angavu, lenye safu za madawati na viti vilivyopangwa vizuri, na kuunda mazingira ya kujifunza yaliyopangwa na rasmi ndani ya kituo cha mafunzo. Utaratibu unaonyesha hali ya elimu iliyopangwa.

Chumba cha bweni chenye kitanda cha mbao. Kando ya kitanda kuna meza yenye chombo cha glasi chenye maua .Kila upande wa kitanda kuna meza dogo zenye taa juu yake. Ukutani juu ya kitanda, picha dogo tatu zimepachikwa .Kuna mlango unaoelekea bafuni ikiwa ni pamoja na choo. Kuna taa za ukutani.

Eneo la mazoezi la ndani lenye mashine tano za kukimbilia zilizopangwa mstari mmoja likiwa na vifaa vya mazoezi kama sehemu ya miundombinu ya burudani ya shule au chuo kikuu. Madirisha makubwa yanaingiza mwanga wa asili na kuta ni za kijani kibichi.

Jengo la elimu ambalo ni ukumbi wa mihadhara, uliojaa wanafunzi, ulioundwa na viti vya ngazi ili kuhakikisha muonekano mzuri. Wanafunzi wamekaa kwenye safu za madawati, huku kila dawati likitoa sehemu ya kuandikia. Kuna madirisha membamba, kuta ni za mbao na viti ni vieusi.

Maabara ya kompyuta iliiyo na safu za meza zilizo na kompyuta. Chumba kina muundo safi kuta nyeupe, taa kwenye dari sakafu nyekundu na madirisha yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia. Viti ni mchanganyiko wa nyekundu na manjano na mbele kuna dawati ndogo iliyo na kompyuta juu.

Mwanafunzi mwanariadha mwanamke aliyevalia sare ya manjano na nyeupe, anajiandaa kurusha mpira wa kikapu kwenye uwanja wa nje. Maudhui yanasisitiza upatikananji wa vifaa vya michezo, ndani ya mazingira ya kielimu. Mchezaji mwenzake na umati wa watazamaji wanaonekana nyuma zaidi.

Mazingira ya maktaba inayo onyesha elimu na miundo mbinu ndani ya kituo. Kabati kubwa la mbao la vitabu, ambalo limenea hadi dari juu ya maktaba, vimejaa vitabu vingi, kuna meza chache za kusomea na watu wawili wamekaa kwenye meza hizi wakijisomea.

Chumba cha bweni, kilicho na samani chache, kina kitanda kilichofunikwa na blanketi yenye mstari, ya blue na nyeupe, kilichoegeshwa ukutani, uliopakwa rangi mbili za nyeupe na machungwa, mlango, ni wa rangi ya blue .

Mabara iliyoangazwa vizuri iliyoundwa kwa ajili ya majaribio ya kisayansi ya kielimu ikiwa na hadubini, vyombo mbalimbali vya kioo na vifaa vya kisayansi. Rafu za juu zina aina mbalimbali za vitendanishi na vifaa na kuunda mazingira yaliyopangwa na yanayosaidia kuwa ujifunzaji na utafiti.

Ukumbi wa mazoezi unaotumika kama kituo cha elimu na burudani, ambapo mchezo wa mpira wa kikapu unaendelea. Wachezaji wakiwa wamevaa sare za riadha, wanashiriki katika mchezo huo, na watazamaji wameketi katika viti vya mtindo wa unwanja, wakitazama mchezo. Kuta za ukumbi ni vyeupe na paa ina vyuma vyeusi.

Darasa lenye safu za madawati yanayoelekea ukuta wa rafu ndefu za vitabu. Kuna madirisha yenye vyuma. Rafu zimejaa vitabu kudokeza mazingira ya kujifunza au maktaba. Madawati ni ya mbao yenye fremu za chuma.

Maktaba iliyo na marafu ya vitabu na watu walioketi wakisubiri kuhudumiwa na mkutubu. Maktaba ni jengo lililo maalum kwa ajili ya kujisomea au kujifunza juu ya vitu mbali mbali.

Uwanja wa tenisi katika shule au eneo la burudani. Watoto kadhaa wanashiriki katika mchezo wa tenisi. Raketi za tenisi na mipira vimetawanyika kwenye uwanja. Uwanja ni wa rangi ya buluu na michoro mieupe na wavu wa tenisi unagawanyisha uwanja kwa sehemu mbili. Kuna eneo la kuchezea watoto lenye vifaa vya michezo. Mandhari ya nyuma ina miti na uzio.

Ukumbi iliyojaa wanafunzi unaonyesha miundo mbinu ya kielimu. Safu za viti vyekundu vilivyo matakia zinaelekea mbele zikielekea jukwani. Na kuta za bluu za taa za mkakati zinazoberesha mazingira ya kujifunzia.

Jengo kubwa la ghorofa lililo na mtindo wa usanifu wa kikoloni lenye kuta nyeupe, safu nyingi za madirisha na nguzo maarufu. Paa la jengo ni la rangi nyeusi. Sehemu ya mbele ni ya mandhari iliyopambwa vizuri, yenye uzio wa mimea uliokatwa vizuri na nyasi. Njia ni za mawe zenye unyevu.

Darasa kubwa limejaa madawati na viti vya wanafunzi. Madawati na viti vimetengenezwa kwa mbao, fremu za chuma za viti ni za rangi ya bluu na nyeusi, kuta za darasa ni za rangi ya manjano, ubao huku huonekana karibu na mbele ya darasa. Sakafu ni ya vigae kuna taa za umeme zinazoning'inia kutoka kwenye dari.

Chumba cha bweni kilicho na seti mbili za vitanda vya chuma vikiwa vimetandikwa na mashuka ya buluu na meupe yenye miraba. Kuna mwanafunzi kwenye kitanda kimoja cha chini na mizigo na vitu vya kibinafsi viko kwenye vitanda vya juu. Dirisha limefunikwa na pazia lenye muundo na kuta za chumba zimepakwa rangi ya manjano isiyokolea.

Vitanda viwili vya ghorofa vya chuma kwenye bweni la shule vilivyopakwa rangi ya buluu. Wanafunzi wawili wamelalia magodoro ya vitanda vya chini na wameanika taulo zao kwenye vyuma vya vitanda. Bwenini kuna kiyoyozi na mapazia kwenye dirisha. Kando ya vitanda kuna sapatu za wanafunzi wale.

Mechi ya raga inayofanyika kwenye uwanja ndani ya eneo la taasisi ya elimu. Wachezaji wawili wanang'ang'ania mpira na wamevalia vinyasa na shati. Mandhari ya nyuma ina umati wa watazamaji.

Darasa liilojaa safu za madawati na viti vya mbao vya wanafunzi. Kuta zimepakwa rangi ya manjano na sehemu zingine zina rangi ya buluu. Mabaniyo na chati mbali mbali zilizo na michoro zimebandikwa ukutani. Madirisha ni makubwa madawati na viti vimepangwa kwa mpangilio mzuri.

Kundi cha wanawake wanne wakishiriki katika kikao cha kufuma ndani ya chumba kilicho na samani za kawaida. Kwenye meza ya mbao kuna vifaa vya kufuma vya rangi tofauti, mazingira yanaonekana kuwa kituo cha kujifunzia cha jamii kisicho rasmi kinachozingtia elimu ya watu wazima.

Kipindi cha kawaida cha elimu ya watu wazima. Kundi la watu wazima wamekaa kwenye mduara wakishiriki katika majadiliani au mafunzo ndani ya chumba cha mikutano. Hali ya jumla inaashiria ushiriki na ujifunzaji shirikishi.

Mambo ya ndani ya darasa ya shule ya msingi yenye kundi ya madawati ya mbao ya wanafunzi ambayo ni mazingira ya kawaida ya kujifunzia kwa watoto wadogo, kwenye usuli kuna ubao mweupe na rafu, hali ni ya utulivu na mazingira yaliyo pangwa yanayofaa kwa kujifunza.

Bango la kielimu kuhusu maji, vyanzo vyake, matumizi, uhifadhi, na matatizo yanayohusiana nayo. Bango hili linatumia mchanganyiko wa maandishi na picha, kueleza dhana hizi kwa njia rahisi inayoeleweka. Mafunzo haya yako kwenye maonyesho ya kielimu, katika kituo cha wanyama cha girrafe centre. Bango hilo linasisitiza hatua rahisi ambazo wanafunzi wa shule za msingi wanaweza kuchukua.

Uwanja wa shule ya msingi mahali ambapo watoto hujifunza na kucheza, una uwanja wa nyasi, mlingoti ya bendera na sehemu ya jengo ambayo inaonekana kuwa darasa au ofisi ya utawala. Mandhari inaashiria mahali pa kujifunzia, kukua na jumuiya.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwamepiga picha baada ya shindano la mjadala lililofaulu umesimama kwa fahari kila moja ameshikilia cheti na amevaa medali huku bango nyuma likitangaza the debate circle.

Kundi la wanafunzi wa shule ya sekondari, likiwa na wasichana waliovalia sari, wakipokea tuzo au zawadi kutoka kwa mwalimu wakati wa hafla ya shule. Mandhari inaonekana kuwa eneo la ndani, labda ukumbi wa mikutano ndani ya shule. Kuna hali ya utaratibu na umaridadi ambayo ni kawaida kwa sherehe ya shule.

Kundi la wanafunzi wa shule ya upili wanaoshiriki katika hafla ya upandaji miti wamepangwa kwa safu na wasichana wamevaa sketi za cheki pamoja na fulana za kijani huku wavulana wamevalia shati na suruali. Baadhi ya wanafunzi wameshika miche ya miti ya kupanda kwenye udongo uliochimbuliwa. mandhari ya nyuma ina jengo kubwa na miti.

Wanafunzi wa shule ya upili katika maonyesho ya elimu. Mwanafunzi mscichana anaweka vipandiko vya kueleza mradi wao na mvulana anasimamisha mradi wao juu ya .Meza ya maonyesho meza imetandazwa kitambaa cheupe, msichana amevaa sketi ya njiwa na sweta nusu ya kijani. Mvulana amevaa suruali na koti ya kijivu na nyuma kuna wanafunzi wawili wa mashule mengine.

Mwanamke anawasiliana kwa kutumia lugha ya ishara akiwa ameketi mkabala na mwanamke mwingine katika mkahawa. Anatabasamu huku akifanya ishara za mikono. Juu ya meza kuna kinywaji kiburudisho chenye majani, kikombe cha kahawa na mkoba. Mkahawa una madirisha makubwa ya vioo. Upatikanaji wa elimu maalum huwezesha watu wenye mahitaji maalum kujieleza na kuwasiliana na wengine.

Kijana mwanamume mwenye kiti cha magurudumu akisoma kitabu katika maktaba, kando yake kuna rafu iliyojaa vitabu, mazingira yanatoa mazingira jumuishi yanayokuza usomaji na elimu kwa watu wenye mahitaji maalum.

Mzee mwenye ndevu na miwani ya jua ambaye ni kipovu anasoma kitabu kwa kutumia braille . Amelala kifudifudi na kitabu kilicho wazi kikiwa mbele yake . Mikono ya Mzee imewekwa kwenye Ukurusa huku vidole vyake vikifuatilia nukta zilizoinuliwa upatikanaji wa braille una hakikisha vipovu wanapata elimu.

Katika jiko lililoangazwa vizuri, kundi la watu wanapika pamoja, pengine kama sehemu ya programu ya mafunzo. Watu watano pamoja na mtu anayetumia kiti cha magurudumu wako kwenye counter ya jiko. Kila mtu anaandaa mboga kama vile nyanya, pilipili, zukini na vitunguu kwa kutumia visu na vibao vya kukatia. Kuwepo kwa mtu anayetumia kiti cha magurudumu kunaashiria mazingira jumuishi kwa watu wenye mahitaji maalum.

Mwanafunzi kipofu maktabani akisoma kitabu kwa kutumia breli, mikono yake ume wekwa kwenye ukurasa huku vidole vyake vikifwatilia nkuta zilizo inuliwa, nyuma yake kuna rafu ilio jaa vitabu. Upatakinaji wa breli una hakikisha vipofu wana pata elimu.

Msichana mdogo wa masomo ya mahitaji maalum aliye na nwele nyeusi zilizovutwa nyuma, anawasiliana na mwanamke kwa kufanya ishara ya lugha ya alama huku mwanamke aliyemwelekea pia akifanya ishara za lugha ya alama kwa mikono yake. Wote wamekaa kwenye sofa.

Mtoto akiwa kwenye kiti cha magurudumu anafurahia kucheza darasani na mwanafunzi mwingine ameketi nyuma yake. Mpangili mzuri wa darasa angavu unaashiria umuhimu wa elimu jumuishi na mpangilio ya darasa kwa wanafunzi wenye maitaji maaalum.

Mvulana mdogo wa masomo ya mahitaji maalum kwenye kiti cha magurudumu anapiga ukelele. Pembeni mwake mwalimu anamtegemeza na anatabasamu kwenye kamera. Nyuma mwanafunzi mwengine anacheza na vitalu vya ujenzi vya rangi nyingi.

Msichana mdogo wa elimu ya mahitaji maalum ameketi karibu na mwanaume, wote wawili wakiangalia na kuingiliana na kompyuta kibao. Msichana huyo amevaa shati ya buluu na kuna kifaa cha kumsaidia katika matumizi ya mkono, kwenye mkono wa kulia, ikionyesha ana ulemavu wa kimwili. Mwanaume amevaa shati ya kijivu na anaelekeza kidole kwenye skrini akimwelekeza msichana jinsi ya kuitumia.

Darasa lenye mwalimu alio keti karibu na msichana mdogo mweusi anaye tabasamu ambaye anachora kwenye karatasi ya rangi ya waridi. Upande wa kulia mvulana ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anaelekea msichana na mwalimu. Juu ya meza ya kijani kuna karatadi nyeupe, masomo yanaendelea katika mazingira yanayo jumuisha wanafunzi wenye mahitaji maalum.

Wavulana wawili wamezama katika kipindi cha muziki. Mvulana mmoja ameketi akipiga gitaa akimtazama mwenzake. Mvulana wa pili ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa ameshikili kijiti cha ngoma tayari kupiga marimba iliyo mbele yake na iliyo zungukwa na vyombo vingine vya muziki.

Katika darasa lililoangazwa vizuri, na chati ya nambari ukutani, mwalimu anafanya kazi moja kwa moja na mwanafunzi mchanga. Wote wanawasiliana kupitia lugha ya ishara ikionyesha kuwa mwanafunzi huyo ana mahitaji maalum. Ni mazingira shirikishi ya kujifunzia yaliyoundwa kuwashirikisha watoto wenye mahitaji maalum.

Msichana mdogo wa masomo na mahitaji maalum amevaa miwani, ameketi kwenye dawati akiwa na penseli mkononi akitabasamu. Karibu naye , mwalimu anayemwelekeza katika masomo ameketi pia akitabasamu. Nyuma yao, mwanafunzi mwingine ameketi kwenye dawati na ubao wa kijani uko nyuma yao.

Mandhari katika darasa ambapo mvulana wa masomo ya mahitaji maalum aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu anapokea uagalizi maalum kutoka kwa mtaalamu wa kike wa elimu. Mazingira ni angavu.

Kundi la watoto wa shule ya msingi wamekusanyika karibu na meza nyeupe darasani, wakishiriki katika shughuli ya kujifunza. Wengi wao wamekaa kwenye viti, huku mvulana mmoja akiwa amekaa kwenye kiti cha magurudumu kuashiria ujifunzaji jumuishi. Wote wamezingatia karatasi iliyo mezani. Ramani kubwa ya dunia imewekwa kwenye ukuta wa darasa nyuma ya kundi.

Mvulana wenye ungojwa wa down anaonekana akishika gitaa, na wanafunzi wenzake na mwalimu nyuma. Mvulana huyo amevaa fulana nyeupe iliyo na festi nyekundu juu yake, gitaa ni nyeusi na nyuma ya mvulana kuna safu ya wanafunzi wameketi kwenye matakia ya mviringo pamoja na mwalimu wao. Darasa linakilopu na mapambo ya rangi yaliotundikwa ukutani.

Msichana mdogo amevaa miwani, amejikita kwenye shughuli ya kujifunza hisia anaweka vidole vyake kwenye vyombo vya buluu vya silinda vilivyowekwa kwenye ubao wa mbao akichunguza maumbo tofauti. Mafunzo haya ni ya elimu ya mahitaji maalum, yanayoonyesha zana na shughuli zinazochochea ujifunzaji kupitia hisia.

Mandhari ya darasani yanayoonyesha mazingira ya mihadhara yenye msisitizo wa ujumuishaji. Profesa amesimama mbele akiwasilisha mhadhara wake kupitia projekta. Muundo unaangazia kundi tofauti la wanafunzi pamoja na mmoja wa masomo ya mahitaji maalum anayetumia kiti cha magurudumu.

Mwanafunzi mvulana wa elimu ya mahitaji maalum, ameketi darasani, mikono yake ikiwa imefunika masikio yake. Anaonekana amehuzunika akiwa na uso uliokunja kidogo na sura ya wasiwasi, labda kwasababu ya kupata msongo wa hisia au usumbufu kutoka kwa kelele. Nyuma yake, watoto wengine wameketi.

Mtoto mdogo mwenye ugonjwa wa down anatabasamu, huku ameshikilia mpira wa blue kwenye darasa. Mazingira yanajumuisha samani saidizi na vifaa vya kuchezea, yanayokuza mazingira ya kujifunza yenye kuvutia na kusaidia. Ujielezi wa furaha wa mtoto, unaangazia faida za elimu na uangalizi maalumu.

Watu wanne kwenye darasa wanatumia mikono yao kuwasiliana wakionyesha matumizi ya lugha ya alama, lugha ya alama hutumika katika elimu ya mahitaji maalum, mandhari ya nyuma ni ya kuta za kijivu nyepesi na rafu nyeupe, viti ni vyeupe vyenye miguu ya chuma.

Kijana mdogo mwenye ugonjwa wa Down na mwanamke wanacheza na kifaa cha kuchezea cha muzingila wa shanga. Kijana amevaa shati ya buluu na nyeupe yenye mistari. Anacheka huku mkono wake umegusa mdomo wake. Shanga za rangi nyingi zimetawanyika juu ya waya. Sofa iko nyuma yao na balooni za kijani zimetundikwa kwenye dirisha.

Mwanafunzi wa elimu ya mahitaji maalum, anayepokea mafundisho ya binafsi, kutoka kwa mwalimu wake, mwanafunzi ameshika kalamu, na anaelekezwa jinsi atachora mfumo, mezani kuna chombo kilichowekwa, kalamu za kutumika.

Wanafunzi wa elimu ya mahitaji maalum anayetumia lugha ya ishara kuwasiliana na mtu kwenye mtandao kutumia kompyuta ya mkononi. Mezani, kuna vitabu, kalamu za rangi na nyuma yake kuna mafumbo ya vitabu.

Watoto wawili wadogo wenye miguu ya bandia katika shughuli ya kujifunza kwa njia ya mchezo. Licha ya kuwa walemavu watoto hawa wanashiriki kikamilifu na kuingiliana kwa furaha. Jambo linalosisitiza umuhimu wa ujumuishaji na mazingira yenye msaada katika elimu ya watoto wenye mahitaji maalum.

Mwanafunzi wa elimu ya mahitaji maalumu katika darasa anasoma kutumia breli kwa sababu ni kipofu. Breli huweza kusomeka kupitia hisi za vidole darasani kuna viti vya rangi ya machungwa.

Kikundi cha wanafunzi tano kwenye darasa mmoja wa wanafunzi ni wa elimu ya mahitaji ya maalumu na amekalia kiti cha magurudumu. Darasani mna meza komputa ya mkononi na nyuma yao kuna mafumo ya vitabu na mmea wa sufuria.